Mtu amevalia kofia nyeusi anasema kitu na mhudumu. Amevalia koti jeusi lenye ukubwa mzuri. Mhudumu anakaa nyuma ya kaunta akiwa na kompyuta yake. Sanduku la kioo kinawafungia.

Staki ya fedha nyingi imejaa mezani. Kuna hundi limefungwa kwa bendi ya mpira. Sanduku kadhaa zinaonekana. Chupa ya sanitizer iko nyuma. Rangi ya kahawia ya meza inaonekana.

Watu wengi wamekaa kwenye viti vya chuma wakiwa wamepangana kwa safu. Mbele yao kuna mwanaume mmoja amesimama anazungumza. Mwanaume amevalia shati jeupe.

Wafanyikazi wawili wamesimama nyuma ya dawati kubwa ya mapokezi yenye maandishi information desk na huduma Kenya. Mmoja ameketi akihudumia kompyuta huku mwingine akisimama karibu.

Mwanamke amevalia jezi ya bluu na nambari tano mgongoni. Anaruka juu akishikilia mpira wa kikapu wa rangi ya machungwa na mikono yake miwili. Nywele zake ndefu zimefungwa vizuri.

Makundi ya mashabiki wamejawa na furaha. Wamekusanyika katika jukwaa la uwanja. Wamevalia fulana mbalimbali baadhi zikiwa nyeusi zenye maandishi meupe. Mikono yao imeinuliwa juu wakishangilia kwa nguvu.

Mwanamke amevaa shati yenye rangi nyingi. Amesimama mbele ya kipaza sauti. Shingo yake ina mikufu miwili ya njano. Kichwa chake kina nywele fupi zilizosokotwa. Ameweka miwani kwenye macho yake.

Kikosi cha wachezaji wa mpira wa kikapu wakiwa wamevalia sare nyeupe zilizoandikwa Kenya, wamesimama kwenye mstari, kila mmoja anatazama mbele kwa makini, nyuma yao kuna skrini kubwa yenye neno Kenya na bendera ya Kenya pamoja na viti vya uwanja.

Watu kadhaa wamekusanyika nje ya nyumba ya bati. Wengine wameketi kwenye meza ndefu ya mbao wakijaza fomu. Mwanamke mmoja mrefu mwenye nywele za bluu amesimama akisubiri. Mzee mmoja ameketi mbele kabisa akijaza fomu. Kuna watu wengi nyuma yao.

Rais William Ruto, akiwa amevalia suti, anatembea mbele na mkuu wa mahakama Martha Koome. Wanafuatwa na kundi la maofisa na walinzi wao. Mlinzi mmoja amevalia sare ya kijeshi.

Mbomu la maji lenye rangi ya kijani limesimama, likiwa limepitishwa juu ya maji machafu. Sehemu mbili za chuma, kama vile kisima, zimezengwa kwa saruji. Miti na mimea mirefu, inaonekana kwa umbali.

Kikundi cha wanawake kimekusanyika karibu na meza. Mwanamke mmoja anakaa. Amevalia shati jeupe na miwani. Anashughulika na karatasi nyingi. Anawasaidia wanawake wengine wawili.

Kundi la wanaume wamesimama nje. Wanaume wawili katikati wanashikana mikono na wanatabasamu. Mmoja amevalia suti nyeusi, shati jeupe, na tai nyekundu. Mwingine amevaa suti nyeusi, shati la buluu, na tai ya buluu na kijani.

Mwanamume mmoja amevaa kofia nyeusi na shati la pinki. Amesimama akipunga mkono na wanawake wawili. Watu wengine wamekusanyika kumwangalia. Wengine wamebeba bendera ndogo za rangi nyeupe, nyekundu na kijani. Mwanamume mwingine amesimama karibu na mwanamke aliyemshika mkono.

Kundi la wanaume mashabiki wa michezo wamekusanyika jukwaani kwa msisimo mkubwa. Wengine wamevalia jezi za rangi ya manjano zilizopambwa na mistari nyeusi. Wengine wamevaa fulana zenye rangi ya kijani.

Uwanjani kuna watu wengi waliovalia suti na mavazi rasmi. Mwanaume mmoja aliyevalia suti nyeusi na tai nyekundu ameshika kitabu cha kijani kibichi. Mwanamke anasimama upande wake. Mwanamke mwingine anashikilia kitabu na mwavuli.

Watu watatu wana furaha, wawili wamechora nyuso zao kwa rangi ya kijani, nyeupe na nyekundu. Mmoja amevaa kofia na miwani ya jua. Wote wanacheka wamezungukwa na rangi nyekundu .

Watu wengi wamekusanyika katika uwanja wa michezo, wameketi kwenye viti vya rangi ya bluu na nyekundu. Baadhi wamevaa fulana nyekundu zenye maandishi KD huku wengine wamevaa mavazi ya rangi tofauti.

Mwanaume amesimama akiongea mbele ya maikrofoni nyingi. Amevaa joho jeusi na wigi jeupe. Katika mkono wake wa kushoto anashikilia kitabu chekundu.

Mwanariadha mmoja anaruka juu angani amevalia mavazi mekundu. Chini yake kuna njia maalum, watazamaji wamekaa kwenye viti vya uwanja baadhi yao wakiwa wamevalia nguo za machungwa.

Kuna watu watatu ndani ya kile kinachoonekana kuwa ofisi. Mwanamume mmoja na wanawake wawili, mwanaume amevaa suti na tai yenye mistari anainama mbele juu ya bega la mmoja wa wanawake.

Uwanjani, wachezaji wa timu mbili wanazungukwa na watazamaji. Timu moja imevalia sare nyekundu, nyingine kijani na bluu. Wanacheza mchezo wa wavu. Mmoja anataka kupiga mpira. Wachezaji wote wanaruka.

Mwanamume anatabasamu. Amevalia suti akizungumza kwa kutumia mikrofoni. Amesimama nyuma ya meza. Bango kubwa lina maandishi Milimani High Court Civil Division . Bendera ya Kenya inaning'inia nyuma. Kazi hii inaonekana kama mhadhara.

Kuna folda nyingi za bluu zilizopangwa bila mpangilio kwenye meza ya mbao. Folda nyingi zimefungwa kwa kamba za mpira. Baadhi ya folda zina lebo nyeupe na maandishi meusi.

Jumba hili lina watu watatu. Mwanamke mmoja yuko katikati. Amevaa joho jekundu na jeusi akishika kitabu chekundu mkononi mwake. Anasema mbele ya kipaza sauti kwenye meza yenye nembo ya serikali.

Jengo hili la manjano lina mlango mweupe. Juu ya mlango kuna maandishi makubwa meusi yanayosomeka department of immigration services passports control office . Wanaume watano wamesimama mbele ya mlango.

Wazee wawili wamekaa meza moja. Wamevalia mashati yenye rangi tofauti. Mzee mmoja amevaa shati la kijani, anaongea na kushika kitu kononi. Mwingine amevaa shati la buluu.

Rangi nyekundu na nyeusi zinatawala. Juu kuna nembo ya njiwa, akiwa ameshikilia tawi la mzeituni ndani ya duara nyekundu. Chini ya duara, kuna maandishi makubwa yaliyosomwa Jubilee.

Orodha ya watu wengi imejaa jukwaani na katika viti vya watazamaji. Mwanamke mmoja amevalia joho jeusi na jekundu, akishika karatasi na kuongea kwenye kipaza sauti. Mwanamume mwingine amevalia suti ya blue na tai ya njano, ameshika kitabu cheusi mikononi mwake, akitazama mbele kwa umakini.

Watu wengi wamevaa jezi za njano wote wanafuraha tele. Mtu mmoja katikati ameinua mikono yote miwili anafurahia kwa sauti kubwa, ameinua kichwa juu. Nguo zake zimeandikwa tursker kwa herufi nyeusi.

Wanawake kadhaa, wanacheza mpira wa kikapu kwenye uwanja, wote wamevaa jezi ya bluu na nyeupe, mwanamke mmoja anashika mpira wa kahawia, kwa mikono miwili, wachezaji wengine, wamemzunguka wakiwa tayari kumnyang'anya mpira.

Mwanamke amesimama mbele ya umati wa watu, akiwa anazungumza kwa hisia kali. Ametumia kidole chake kimoja kuelekeza juu, akisisitiza jambo fulani. Ametabasamu kidogo, huku akionyesha dhamira thabiti usoni mwake.

Wachezaji wawili wa mpira wa mguu wako uwanjani. Mmoja amevaa jezi ya buluu na nyeupe, akitembea na miguu yake miwili. Mchezaji mwingine amevaa jezi ya kijani, akiongoza mpira mweupe na buluu.

Hapa kuna mkusanyiko wa watu. Baadhi yao wamevalia fulana zenye bendera ya Kenya. Wengine wamevaa kofia za majani na wengine miwani mieusi. Watu wanaonekana kushangilia mikono yao juu.

Katika uwanja wa michezo kuna wachezaji wengi. Wengine wamevaa jezi za manjano, mengine za kijani. Wachezaji watatu wanasimama nyuma ya wavu moja anavaa jezi ya blue . Hii ni mechi kati ya gor na afc. Watazamaji wamejaa uwanjani.

Shirika la huduma mashinani linaonekana. Kibanda kikubwa cheupe kimejengwa. Watu wengi wamevalia barakoa, baadhi yao wana hudumia wateja. Kompyuta, ndogo, ziko mezani.

Katika meza iliyofunikwa kwa kitambaa cheupe watu wanne wamekusanyika kwa ajili ya kusaini mkataba muhimu. Wanaume wawili wameketi wakiwa wameshika kalamu na kusaini hati.

Kando ya jengo refu la blue na njano kundi la pikipiki zimesimama zikiwa zimepaki. Watu wawili wakiwa wamevalia sare za Posta Kenya wanatembea mbele ya jengo huku mwingine akiwa amekaa kwenye pikipiki yake amevaa kofia ya njano.

Watu wengi wamekusanyika mahali pamoja, umati huu umejaa furaha na kelele, baadhi yao wamevaa nguo zenye rangi mbalimbali.

Wanaume saba wamevalia majoho meusi. Wengine wamevaa mashati meupe ndani. Wamesimama nyuma ya meza ndefu ya kahawia. Karatasi na vitabu vimetandikwa mezani. Mikrofoni zimepangwa.

Wachezaji wa mpira wakiwa wamepanga mstari, wamevaa jezi za rangi nyeupe na mistari nyekundu. Wengi wao wanaonekana wakiangalia mbele, wakiwa wametulia.

Watu wengi wamekusanyika nje wakifurahia kwa shauku kubwa, wengi wameinua mikono yao juu wakishangilia kwa sauti. Baadhi yao wanashika maua mekundu. Mbele yao kuna bendera kubwa ya Kenya yenye rangi nyekundu, kijani, nyeusi na ngao katikati.

Jengo la mahakama ya juu ya Kenya, linaonekana wazi, likiwa na nguzo kubwa na usanifu wa kifahari. Juu yake pameandikwa, The Supreme Court of Kenya . Chini ya jengo kuna maandishi meusi yenye usuli mwekundu yaliyoandikwa, supreme court of Kenya .

Wachezaji wa mpira wa miguu wako uwanjani, wamevaa jezi za rangi ya manjano na nyeusi. Mashabiki wengi wamekaa jukwaani. Nyasi ya kijani inaonekana wazi. Kuna mistari mweupe kwa uwanja.

Huu ni uwanja wa kandanda. Mchezaji mmoja amevaa jezi ya bluu, na kaptula nyeupe. Mwingine amevalia jezi ya rangi ya machungwa, na mistari meusi. Kaptula nyeusi. Wote wako nyumbani.

Katika ofisi ya Huduma Kenya kuna wafanyikazi wawili na wateja wawili. Wafanyikazi wote wamevalia sare nyeusi na nyekundu na wote wamevaa barakoa. Mteja mmoja amesimama akizungumza na mhudumu.

Timu ya soka imejikusanya katikati ya uwanja. Wachezaji wamevalia jezi ya njano na mmoja amevaa jezi ya pinki, wamekumbatiana wakitoa motisha kabla ya mchezo. Jezi zao zimeandikwa nambari mbalimbali.

Wanaume wawili wamesimama karibu wakiongea. Mmoja amevalia suti nyeusi, shati jeupe na tai ya blue yenye madoa. Anaonekana kuwa na umri wa kati na ana nywele fupi.

Mifereji ya maji machafu imejengwa kwa saruji na bomba kubwa linapita katikati. Bomba lina rangi ya kahawia na linaonekana likipeleka maji chini ya ardhi. Kando yake kuna nyasi nyingi za kijani na miti midogo.

Wachezaji wa mpira wa miguu wanashangilia ushindi. Wakiwa wameshika kombe kubwa la dhahabu. Wote wamevaa jezi za rangi ya kijani na manjano, na medali zimening'inia shingoni mwao.

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu wameruka juu angani. Mmoja amevaa jezi ya buluu na nyeupe, huku mwingine amevaa ya njano na kijani. Mpira unaonekana juu yao ukielekea juu.

Katika chumba cha mkutano, mwanaume amevaa suti ya bluu, akiwa anazungumza kwa utulivu na heshima. Mikono yake imeinuliwa juu, akieleza jambo fulani kwa umakini. Mbele yake kuna watu wengine wameketi, wanasikiliza kwa makini.

Watu wengi wamekusanyika pamoja. Wamebeba bendera na mabango. Bendera ina rangi ya zambarau na imeandikwa Bandari fans . Baadhi ya watu wamevaa tishati za buluu, zikiwa na nembo tofauti.

Watu wengi wamekusanyika pamoja baadhi yao wakiwa wamesimama. Watu hawa wamevaa nguo tofauti. Mwanamke mmoja amevalia shati jeupe ameinama kidogo.

Meza kubwa imeandikwa huduma kenya na information desk . Wafanyakazi kadhaa wamevaa masharti meupe na kola nyekundu. Mmoja wao anawahudumia wateja. Mwingine anazungumza na mteja mwingine, wateja wamesimama.

Mwanamke amevalia kofia ya bluu na fulana ya pinki akitabasamu kwa furaha. Mwanaume amevalia shati la kijani na kofia nyeusi naye anatabasamu. Wote wamesimama nje mimea ya kijani ikiwa nyuma yao. Wanaonekana wakiwa katika mazingira ya asili.

Juu ya karatasi kuna nembo mbili. Nembo ya kwanza, ina simba wawili na ngao. Imeandikwa republic of Kenya chini yake. Nembo ya pili, ina rangi ya kijani na manjano.

Kuna wachezaji wawili wa soka wana kimbizana uwanjani, wote wakiwania mpira mmoja. Mchezaji mmoja amevalia jezi nyeupe, na kifupi cheupe. Na mwingine amevalia jezi nyekundu, na kifupi chekundu.

Jaala kubwa limejaa kando ya barabara. Taka mbalimbali zinaonekana. Chupa za plastiki ziko hapo. Vipande vya nguo vimetupwa chini. Udongo unaonekana katikati ya taka.

Eneo la huduma lina watu kadhaa wakiwa wamekaa kwenye viti vya kungojea. Wengine wakitumia simu zao. Kwenye dawati, watumishi wana hudumia wateja kwa kutumia kompyuta. Mabango ya huduma mbalimbali kama KRA Services, Birth and Death Certificates , na NCA Services yamebandikwa ukutani.

Katika ofisi kubwa, wataalamu wengi wanahudumia wateja. Kila mmoja ameketi kwenye kaunta yake mbele ya kompyuta. Baadhi ya kaunta zina mabango.

Uwanja mkubwa wa mpira wa mguu, umejaa mashabiki wengi walioketi kwenye miti. Katikati ya uwanja, wachezaji wamevalia jezi za rangi tofauti, wakikimbizana na mpira wa njano.

Watu wawili mwanamke na mwanaume, wamekaa kwenye madawati wakifanya kazi zao. Kila mmoja wao ana kompyuta na wanatazama. Mwanamke amevaa koti jeupe, mwanaume amevaa shati jeupe.

Kuna umati mkubwa wa watu wamekaa kwenye viti vya blue . Wengi wao wamevalia nguo za rangi angavu kama vile t shirt nyekundu, kijani kibichi na rangi ya machungwa. Baadhi yao wanacheka na kuzungumza. Wengine wanaonekana kutazama kitu kwa umakini.

Mwanamume ameketi na kuweka kidole kwenye kifaa. Amevalia shati jeupe na mikono mirefu. Wanaume wengine wamesimama nyuma. Kompyuta ndogo iko mezani.

Wachezaji wa mpira wa mguu wako uwanjani. Mchezaji mmoja amevaa jezi ya blue na nyeupe akidhibiti mpira. Mpinzani wake amevaa jezi ya manjano. Watu wengine wako uwanjani. Mabango ya matangazo yanaonekana nyuma na viti vya uwanja ni vya kijani.

Mashabiki wengi wa soka wamekusanyika uwanjani. Mmoja wao anayevalia suruali nyeupe na mwili kupakwa rangi ya kijani na nyeupe amesimama akishangilia. Anaonekana akipunga bendera na anaandikiwa maandishi kwenye mwili wake.

Katika sanduku la kadibodi kuna pasipoti za Kenya zikiwa zimepangwa. Pasipoti hizi zina rangi ya bluu na nembo ya jamhuri ya Kenya inaonekana juu yake. Kila pasipoti ina maneno East African Community na Republic of Kenya.

Watu wamekusanyika katika ofisi ya huduma. Mwanaume mmoja amevalia shati jeupe na mikono mirefu. Amesimama akiongea na mtu mwingine. Wanawake wawili, wamekaa nyuma ya meza. Mwanamke mmoja amevaa shati nyeupe na mikono nyekundu.

Hii ni eneo ya huduma ya jamii chini ya hema kubwa. Watu wengi wamekaa kwenye viti wakingojea zamu zao. Baadhi wafanyikazi wakiwa wamevalia barakoa. Wanahudumia wateja wakitumia kompyuta na karatasi.

Jopo la mahakama linaonekana likiwa limekusanyika kwa mkutano. Kiongozi wao amesimama katikati ya meza iliyo na nembo ya office of the chief Justice . Kiongozi huyo ni mwanamke aliyevaa nguo ya buluu.

Tukio hili linaonyesha wachezaji watatu wa kike wakicheza mchezo wa mpira wa mkono. Mwanamke aliye katikati amevalia jezi nyeupe na kaptura nyeupe anaruka juu huku akishikilia mpira mweusi mkononi mwake akijiandaa kurusha.

Mtu mmoja amevalia mavazi ya bendera ya Kenya, akiwa anashangilia kwa nguvu. Amevalia miwani ya jua na beni ya kichwa huku akishika baragumu na bendera. Nyuma yake kuna umati mkubwa wa watu ambao wameketi kwenye viti vya uwanja wakishangilia.

Mwanamke amesimama nyuma ya kinara cha mbao. Amevalia joho jekundu la mahakama na shati jeupe. Nywele zake zimetengenezwa vizuri. Anakunja uso anafurahi. Katika kinara kuna bango la serikali ya Kenya.

Hali ya sherehe imejaa. Watu wamekusanyika pamoja, mikono yao inaonekana imeinuliwa juu. Baadhi wanashikilia simu zao. Mashabiki wanashangilia kwa nguvu. Wengine wamevalia jezi, uso wao umejawa na furaha.

Mwanariadha mmoja akiwa amevalia mavazi ya rangi nyekundu na kaptula nyeusi yuko hewani. Anaruka kwa kasi kubwa kwenye njia ya mchanga huku mikono yake ikiwa wazi. Usoni mwake kuna msisimko wa ushindi akijaribu kufikia umbali wa mwisho.

Hii ni noti ya elfu moja ya Kenya. Ina maandishi ya benki kuu ya Kenya. Mzee ameketi amechora. Mnara mrefu umeonekana. Nambari za mfululizo ziko wazi. Rangi mbalimbali zinaipamba na inaonyesha ishara za usalama.

Mwanaume mmoja anaketi na kuandika. Amevalia shati la kijani. Karatasi nyingi zimewekwa mezani. Kalamu ya buluu iko mkononi mwake. Watu wengine wamesimama karibu. Ukuta wa mabati unaonekana nyuma.

Eneo hili lina watu wengi wakiwa wamekaa kwenye viti vyeusi wakingojea huduma. Kwenye ukuta mweupe nyuma yao, kuna mabango mengi yenye vichwa kama Pension Services, KRA Services na NSSF Services yakionyesha maeneo mbalimbali ya huduma.

Kundi la wanasiasa limekusanyika jukwaani. Wanaume wengi wamevalia suti wakiwemo wanasiasa wawili ambao wamezungukwa na wafuasi wao. Mmoja wao anasimama kwenye jukwaa akiongea kwa bidii.

Hii ni cheti cha kuzaliwa inaandikwa Jamhuri ya Kenya kwa lugha ya Kiswahili na Kiingereza. Imetolewa katika hospitali ya Embu. Cheti kina jina la mtoto, jinsia yake, tarehe ya kuzaliwa. Kina sahihi za mkuu wa usajili.

Kikosi cha wachezaji waliovaa jezi za njano kinawasalimu wafuasi wao. Mchezaji mmoja ana jezi nyekundu yenye namba moja mgongoni. Wote wanainua mikono na kupiga makofi kwa pamoja.

Watu wengi wako barabarani wakishangilia kwa sauti kubwa, mwanamume mmoja amevalia shati la bluu, ameshika bango kubwa juu ya kichwa chake, bango lina picha ya mwanamume mmoja aliyevaa suti ya bluu na maandishi Raila, Kalonzo, mabandiliko chini yake.

Bwana wawili wamesimama kwenye ofisi ya huduma. Mmoja amevalia suti ya bluu. Anashika karatasi na kalamu. Mwingine amevalia koti jeusi, anasikiliza kwa makini.

Mwanaume aliyevaa joho jeusi na wigi jeupe amesimama akitazama mbele. Mwanaume mwingine amevalia suti nyeusi ameketi mezani akitia saini hati. Kuna bendera ndogo za Kenya na kijani njano mezani.

Mwanaume amevalia suti ya bluu na tai anazungumza na watu wawili. Watu hao wamevalia mavazi marefu mekundu, meupe na meusi. Wote wamevalia wigi nyeupe. Wanaume wengine wanaonekana nyuma, wakiwa wamesimama kwa utulivu.

Hii ni hati ya kusafiri ya kijana anayeitwa Joshua. Imechapishwa kwenye ukurasa. Hati imefunguliwa na ina habari zote. Kuna stempu na sahihi. Picha yake nyeusi na nyeupe inaonekana upande wa kushoto. Kila kitu kimefunikwa vizuri.

Kuna kundi la watu wakishangilia kwa shauku. Wanaonekana wamekusanyika njiani na wengi wao wamevaa jezi ya kijani. Mmoja wao anapiga ngoma huku mwingine akivalia miwani ya kijani isiyo ya kawaida.

Wachezaji kadhaa wa mpira wa kikapu, wakiwa wamevalia sare nyeupe na bluu, wanasherehekea kwa furaha. Wameinua kombe kubwa la dhahabu juu ya vichwa vyao. Wote wanatabasamu na wengine wanafungua vinywa kwa shangwe, mikono yao ikiwa imeinuliwa juu.

Orodha ya watu wamesimama kwenye foleni ndani ya jengo, mbele yao kuna counter ndefu ya mbao yenye kung'aa. Upande wa kulia kuna sehemu ya chuma yenye ndondo zilizosimama. Miongoni mwa watu mwanamume mmoja amevalia kanzu ndefu ya kijivu na kofia nyeupe.

Watu wamekaa kwenye meza za mbao huku wakifanya kazi. Mwanamke amevalia shati jeupe na fulana nyekundu. Wanaume wamevalia fulana nyeusi. Kompyuta ndogo iko kwenye meza. Kuna mabango yenye maandishi Police abstract na DCI good conduct .

Wachezaji wa mpira wa mguu wako uwanjani. Wachezaji wamevalia jezi za manjano na nyekundu. Baadhi ya wachezaji wanaruka wakigombea mpira, wengine wamesimama wakiangalia. Watazamaji wameketi kwenye viti nyekundu.

Tanki kubwa la kuhifadhi maji limesimama juu ya jukwaa la chuma lililojengwa kwa ajili ya usalama. Ngazi ndefu za chuma zimeunganishwa kwenye jukwaa zikionyesha njia ya kupanda juu.

Hiki ni kituo cha huduma za uma. Watu wengi wamesimama kwenye foleni wakisubiri kuhudumiwa. Kuna wanawake na wanaume wengi. Mwanamke mmoja akiwa na nywele zilizosokotwa anaongea na mhudumu.

Kundi kubwa la watu limepanda safu moja. Watu wanne upande wa kushoto wamevalia majoho rasmi ya kitamaduni, yenye rangi tofauti kama nyekundu, blue , na kijani, wengine wamevalia suti za kifahari. aadhi yao wakiwa na kofia za kipekee.

Wachezaji wa mpira wakiwa uwanjani wamevalia jezi zenye rangi tofauti. Baadhi wamevalia jezi nyeusi na mistari ya rangi ya machungwa, wengine ni za rangi ya kijani.

Eneo hili lina watu kadhaa wakishughulikia nyaraka. Mwanaume mmoja amevaa koti jeupe na barakoa ya blue ameketi kwenye meza na anaandika kwenye karatasi. Mwanamke mmoja amevaa koti la rangi ya fedha, skafu na barakoa nyeusi amesimama karibu naye akitazama chini kwa makini.

Orodha ndefu ya watu imepangwa kwenye jukwaa. Wanaume wengi na wanawake wachache. Wote wameshika vitabu au nyaraka muhimu. Baadhi wamevalia majoho meusi na mekundu.

Katika ofisi hii ya Huduma center wafanyikazi wamevalia sare. Watu wengine wamevalia barakoa. Mwanaume mmoja anasimama mbele akiongea. Wateja wanahudumiwa. computer zimepangwa kwenye meza hali utumishi inatawala.

Wafanyikazi wanne, wamekaa mbele ya kompyuta. Wote wamevalia mashati meupe yenye mikono myekundu na vesti nyeusi. Baadhi yao wamevaa barakoa, bango kubwa lenye maneno, towards service excellence liko nyuma.

Katika ofisi moja, wanawake wawili na mwanaume mmoja wanaketi mezani. Wamezungukwa na komputa na huduma za kaunta. Mwanamke mmoja anamhudumia mwanaume. Mwanamke mwingine yuko kwenye nyuma ya skrini. Kwenye ukuta kuna bango la huduma.

Mwanamke amevaa shati la rangi nyekundu na nyeusi. Shati hilo limeandikwa Kenya airways . Anatazama mbali na anashikilia kinywaji mkononi. Ametazama mbali na amefunga nywele zake. Amevaa miwani nyeusi.

Huu ni umati wa mashabiki wamevalia nguo nyekundu na nyeusi. Wengi wanashangilia bendera za Kenya, wengine wamepaka rangi usoni. Baadhi wameinua mikono kushangilia. Kuna mabango yenye maandishi nyuma yao. Wamekaa kwenye viti vya uwanja. Inaonyesha ari.

Kundi la wachezaji wamevaa sare nyekundu kabisa. Wanaonekana wanakimbia uwanjani. Nyasi za kijani kibichi zinaonekana chini yao.

Mwili wa mwanaume mrefu wenye suti nyeusi umesimama wima. Tai ya njano inaning'inia shingoni mwake. Karibu naye kuna mwanamke amevalia joho refu jeusi lenye mistari mekundu na kitambaa cha samawati nyepesi.

Mwanaume ameketi kwenye dawati amevaa barakoa nyeupe na fulana yenye mikono mirefu. Dawati lina kompyuta na skrini ndogo. Kuna kaunta ndefu. Ukuta umebandikwa mabango yenye rangi nyekundu na nyeupe.

Watu wawili wanazungumza kwenye kaunta. Mwanaume amevaa kofia nyeupe, koti la bluu na suruali ya kaki ameketi. Mwanamke amekaa nyuma ya kompyuta, amevalia miwani.

Eneo kubwa linaloonekana linafanyiwa ukarabati, dawati kubwa lenye neno informartion desk na nembo ya Huduma Kenya limewekwa katikati. Kuna mabaki ya ujenzi, vifaa na mabomba pembeni.